Haya ni mazingira ya hospitalini, ama wodi, ambao wagonjwa zaidi huwa wanalala, hapa wanaonekana kuna mtu wa kwanza katika picha ambayo anaonekana alkuwa ameumia mguu, amelala kama ameongezewa maji katika mkono yake pia, watu wengine ambao wamelala kando yake kwa kitanda, pia kuna watu ambao wanasimama.

Hapa ni mazingira ya hospitalini, daktari huyu ambaye ameketi katika kiti anaonekana kutabasamu pia mgonjwa ambaye amekalia kwenye kiti yake ya kulalia anaonekana pia kutabasamu, inaonekana huyu daktari anaelezea mgonjwa mambo fulani.

Hapa ni mazingira ya hospitalini ambao daktari wawili, mmoja mwanaume na mmoja mwanamke anaonekana kuhudumia mgonjwa fulani ambaye anaonekana anaumwa na mdomo ama anaumwa na meno, katika maeneo ya kufanya oparesheni.

Hapa ni mazingira ya hospitalini kuna wamama wawili, mmoja amevalia sare ya hospitalini akionekana yeye ni daktari, pia anpea mtoto dawa, dawa hizo zinaonekana kuwa ni chanjo ambayo inatumika kuzuia magonjwa mengi ambayo inaambukiza watoto.

Hapa ni mazingira ya hospitalini inaonekana mtu huyu ni daktari amevalia sare ya kuwa daktari anoenekana kupanga au kufanya kitu fulani ambao anaonekana kupanga dawa ili atibu mgonjwa au azuie magonjwa mengine kwa kunyunyuzia hizo dawa.

Hapa ni mazingira ya hospitalini. Daktari anadunga mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuvumilia. Anamdunga katika mkono. Mgonjwa huyu amevaa barakoa. Pia kuna mkebe ambayo umeandikwa neno "vaccine" kwa lugha ya kimombo, yaani dawa ya kuzuia ugonjwa. Inaonekana hii ni wakati wa Corona.

Hapa ni mazingira ya hospitalini. Mama huyo anaonekana amevalia sare ya hospitalini na anafanya mazoezi mwanaume huyo ambaye anaonekana alikuwa ameumia. Kando yake kuna baiskeli wanaotumia wagonjwa ambao wameumia. Pia kuna inayoitwa crutches kwa lugha ya kimombo kando yake.

Hapa kunaonekana kuna moto kubwa na moshi. Katika barabara inaonekana kuna ajali ambayo ilipatikana hapa. Watu wengi wanaelekea uko ata kuna pikipiki ambayo imeona upande mwingine. Pia kunaonekana kuna trela ya lori.

Hii ni mtungi ya maji. Inaonekana hii ni wakati wa (Corona). Ugonjwa huo ambao ulikuwa unafaa uoshe mkono ili kuzuia kuambukizwa. Ata hivyo kuna ndoo ambayo inachukua maji chafu, ambayo ishatumika ili waede watupe. Pia kuna sabuni nayo utumika kuosha mkono, kando ya mtungi hio ya kuosha maji.

Haya ni aina ya dawa ambayo inatumika kuponya magonjwa inapomezwa. Dawa ya kwanza ni supramax, ya pili ni denmox, ya tatu ni alphamox kwa lugha ya kimombo. Dawa hizo inaonekana moja imeshafunguliwa tayari. Tayari kutumika kuponya mtu ugonjwa.

Haya ni dawa fulani inayotaka kumezwa na mgonjwa. Tembe hiyo ni tano. Imefunguliwa kutoka kwa karatasi. Kando yake kuna glasi ya maji. Glasi hiyo iko na maji tayari.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Daktari huyo inaonekana anachanja mtoto. Anampea dawa ya kuchanja. Watu walio karibu naye, wamevalia barakoa kuonyesha wanazuia ugonjwa isisambae. Pia mzazi huyo mwenye ameshikilia mtoto, pia yeye amevalia barakoa.

Haya inaonekana ni chanjo inayopeanwa katika jamii fulani. Chanjo haya inadungwa kwenye mkono. Daktari mwenyewe ndio anafanya hiyo kazi ya kudunga na amevalia barakoa kwenye uso wake. Amebebana na hiyo soda kwenye mtungi iliyo kando yake.

Watu wawili ambao wamevalia sare za watu wanaozima moto wanaonekana kushughulisha na hiyo shughuli ya kuzima moto. Hata hivyo, moto hiyo inaonekana inaenea zaidi kwani hiyo mahali amvbayo moto inawaka inaonekana imekauka, inayofanya moto isambae kwa haraka zaidi.

Haya ni madawa ambao inatumika kuzuia ugonjwa wa measles kwa lugha ya kimombo, ambayo huwa inadungwa watoto wa chini wa miaka tano. Inasaidia sana kuzuia ugonjwa huo unaosambaratisha watoto wadogo wakiwa wamezaliwa.

Hii ni mazingira ya hospitalini. Hapa watu ambao wamevalia sare ya hospitali na rangi ya manjano wanaonekana kuchanja mtoto fulani. Mtoto huyu ameshikwa na mama ambaye amevalia barakoa. Inaonekana wanapeana dawa ya chanjo.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Inaonekana mama huyu ako katika wadi ,amekalia katika kitanda ya wadi . Ameshikilia mtoto , inaonekana mtoto mwenyewe ni mchanga zaidi kumaanisha ametoka kuzaliwa kwa sasa. Mama huyu amavalia sare inayovaliwa kwa hospitali na watu wagonjwa.

Haya ni mazingira ya hospitalini, inaonekana ni wakati wa Ebola hao wafanyi kazi ni madaktari wanaookoa watu ambao wameugua ugonjwa wa Ebola, pia wananyunyizia dawa, dawa inayoaminika ni dawa ya kuzuia hio ugonjwa ya Ebola.

Hawa ni wanafuzi ambao wanaosha mkono. Wanafunzi hao wamevalia barakoa. Inaonekana hii ni wakati ambao ilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini ambao kulikuwa na ugonjwa wa Corona. Pia wanafunzi wamevalia bagi katika nyuma yao.